Eneo la ndani likizungukwa na wanawake kwa wanaume waliokaa kukiwa na meza, makabati akiwemo mwanaume mmoja anayetoa mafunzo hayo, ikiwa ni mwendelezo wa elimu ya watu wazima katika jamii.

Wanawake kwa wanaume wakiwa makini katika kutazama kifaa maalumu chenye taa mbalimbali, vikiwa na mwangaza mweupe na wa kijani, ikiwa ni muendelezo wa kusaidia elimu ya watu wazima katika nyanja mbalimbali.

Wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi pamoja na dawati likiwa na vitabu mbalimbali akiwemo mmoja mwanaume aliyesimama, ikiwa ni mwendelezo wa elimu ya watu wazima inayolenga kuwapa taarifa ya ujuzi na stadi mbalimbali.

Wanawake kwa wanaume wakiwa wamesimama kwa tabasamu , pembeni kukiwa na mapazia yenye rangiya kijani, meza yenye komputa na vitu mbalimbali , nyuma kukiwa na ubao wenye maandishi, ikiwa ni muendelezo wa mafunzo ya watu wazima katika elimu.

Wanawake kwa wanaume wakiwa wamevaa barakoa na kuketi, kusikiliza kwa makini ikiwa ni muendelezo wa mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Eneo la nje kukiwa na miti, mimea, wanawake kwa wanaume walioketi wakiwa na wakufunzi wawili waliosimama katika kutoa mafunzo na elimu; ikiwa ni muendelezo wa mafunzo na elimu kwa watu wazima.

Eneo la ndani kukiwa na viti, madawati, meza, madirisha, wakiwemo wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi. Akiwemo mkufunzi aliyevalia barakoa, ikiwa ni muendelezo wa mafunzo na elimu ya watu.

Wanawake kwa wanaume wakiwa wamesimama na kuketi pamoja na madaftari na peni, ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo na elimu kwa watu wazima.

Eneo la ndani kukiwa na wanawake na wanaume akiwemo mmoja mkufunzi mwalimu aliyevalia vazi maalumu, ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo na elimu kwa watu wazima.

Eneo la ndani wakiwa wanawake walioketi na kusimama mashine ya kushonea na uzi, ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Eneo la ndani likiwa na wanawake na wanaume; kwenye meza kukiwa na: maji, na madaftari, peni; akiwemo mkufunzi mwalimu akitoa mafunzo na elimu, ikiwa ni mwendelezo wa elimu ya watu wazima.

Eneo la ndani kukiwa na wanawake na wanaume waliosimama akiwemo mkufunzi mwalimu akitoa maelekezo, ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Wanawake kwa wanaume wakiwa na tabasamu kukiwa na viti, meza, kompyuta pamoja na mifuko na vifungashio, ikiwa ni muendelezo wa mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Eneo la ndani wakiwemo wanawake kwa wanaume walioketi akiwemo mmoja amesimama na kuandika katika ubao mweusi, ikiwa ni muendelezo wa elimu na mafunzo kwa watu wazima.

Eneo la ndani, kukiwa na wanawake na wanaume wakitazama kifaa maalumu kilichowekwa kwenye meza, ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo na elimu kwa watu wazima.

Eneo la ndani, kukiwa na wanawake kwa wanaume walioketi na kusimama pembeni na ubao mweusi. Ikiwa ni muendelezo wa mafunzo na elimu kwa watu wazima.

Eneo la ndani kukiwa na ubao mweupe, viti, meza, wakiwemo wanawake kwa wanaume na mkufunzi mwalimu aliyesimama katika kutoa maelekezo, ikiwa ni muendelezo wa mafunzo na elimu ya watu wazima.

Eneo la ndani kukiwa na wanawake na wanaume walioketi na mmoja akisimama kutoa maelekezo, pembeni kukiwa na meza mbao mbalimbali zenye maandishi ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo na elimu kwa watu wazima.

Eneo la wazi likiwa na mandhari safi na salama, majengo na vifaa vya michezo wakiwemo watoto katika kuimarisha elimu ya kituo cha malezi ya watoto na awali.

Eneo la wazi likiwa na bomba yaliyoshikiria vifaa maalumu vya muonekano wa kiti, ikiwa ni muendelezo wa michezo mbalimbali katika shule za kituo cha malezi ya watoto na awali.

Eneo la nje kukiwa na majengo, nyasi zilizopangwa kiustadi, bembea zenye rangi mbalimbali, barabara iliyosafi na salama. Ikiwa ni mwendelezo wa mazingira bora na safi kwa shule za awali.

Eneo la nje kukiwa na miti, mimea, uzio wa nyavu ukishikiliwa na chuma, bembea zenye rangi mbalimbali ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo na sehemu salama kwa shule za awali.

Eneo la nje kukiwa na jengo iliyopambwa na maneno, picha mbalimbali, akiwemo mwanamke aliyevaa vazi maalumu, akiingia ndani ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo na elimu ya shule za awali.

Eneo la nje kukizungukwa na miti, majani, michanga ikkiwemo bembea yenye rangi ya bluu, njano, kijani, ikiwa ni mwendelezo wa elimu na mafunzo ya shule z aawali.

Eneo la ndani kukiwa na ubao mweupe, mwanamama aliyevaa mavazi rasmi na tabasamu, akiwa tayari kwa kutoa huduma ya elimu ya Shule ya Msingi kwa wanafunzi.

Mazingira yenye muonekano wa miti, mimea, majengo na barabara. Mazingira haya yenye muonekano safi, salama, ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo bora kwaajili ya wanafunzi wa shule za msingi.

Eneo la ndani kukiwa na viti pamoja na meza pembeni kuna ubao wa chaki, ubao mweupe na picha ya ramani ya nchi. Vifaa hivi maalumu kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi.

Eneo fulani lenye majengo, sakafu iliyo simikwa na tofali kwa mpangilio maalumu, mimea iliyopangwa kwa ustadi, ikiwa ni muendelezo wa mazingira mazuri kwa mwanafunzi wa shule ya msingi.

Eneo la nje kukiwa na nyasi zilizopangwa kiustadi, barabara, magari, majengo, miti na wanafunzi wakiwa wanapita ikiwa ni muendelezo wa mazingira bora na rafiki kwa shule za msingi.

Kitabu chenye rangi mbalimbali, kikiwa na maneno ya kumjuza mtumiaji mwanafunzi pamoja na picha, ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo ya elimu ya msingi kwa mwanafunzi.

Eneo la ndani akiwemo mwana mama aliyevaa mavazi rasmi, kukiwa na ubao mweusi wenye maandishi mbalimbali ya kumjuza mtumiaji na mwanafunzi; ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo na elimu kwa shule za msingi.

Eneo la nje kukiwa na jengo lenye muonekano wa ngazi, na vyuma vilivyoshikilia jengo hili, pembeni kukiwa na nyasi, miti, ikiwa ni mwendelezo wa mazingira bora safi kwa ajili ya mafunzo na elimu ya shule za msingi.

Eneo la ndani kukiwa na viti, meza, ubao mweupe na mweusi, kabati, taa, ramani, ikiwa ni muendelezo wa mazingira bore na vifaa salama kwa shule za msingi.

Aina ya kitabu chenye maandishi na picha ya kumjuza mwanafunzi na mtumiaji, ikiwa ni mwendelezo wa kutoa elimu na mafunzo kwa shule za msingi.

Eneo la nje kukiwa na miti, majani yaliyopangwa kiustadi, barabara ikiwa ni mwendelezo wa mazingira bora kwa wanafunzi kwa ajili ya elimu ya msingi.

Akiwemo mwanamama aliyesimama na tabasamu, pembeni ubao mweupe wenye maandishi ya kumjuza mwanafunzi, ikiwa ni muendelezo wa kutoa elimu bora kwa shule za msingi.

Eneo la nje kukiwa na: miti, nyasi, bembea zenye rangi mbalimbali, majengo; ikiwa ni mwendelezo wa kutoa mafunzo na elimu bora kwa shule za msingi.

Kitabu chenye maandishi, michoro yenye rangi mbalimbali, ambazo zinamjuza mwanafunzi mtumiaji, ikiwa ni muendelezo wa maelekezo na mafunzo kwa elimu ya msingi kwa mwanafunzi.

Eneo la ndani akiwemo mkufunzi mwalimu pamoja na ubao uliokuwa na maandishi mbalimbali. Wanafunzi wakiwa wameketi ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo na elimu kwa shule za msingi.

Eneo la ndani wakiwemo watoto wa kiume na wanawake, ukiwemo ubao mweusi na mwalimu mkufunzi akitoa maelekezo na mafunzo. Ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo na elimu kwa shule za msingi.

Eneo la nje kukiwa na nyasi zilizopandwa kiustadi majengo yenye picha na maandishi mbalimbali ya kumjuza mtumiaji na mwanafunzi; ikiwa ni muendelezo wa mafunzo na elimu bora kwa wanafunzi katika elimu ya msingi.

Eneo la ndani likiwa na viti, meza, ubao mweupe na mweusi cha kabati, ikiwa ni muendelezo wa mazingira bora ya elimu ya shule za msingi.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wawili wa kike wakiwa eneo la maktaba, wakijichagulia vitabu mbalimbali kukidhi mahitaji yao ya shule mbalimbali.

Kitabu chenye rangi ya njano na kijani chenye maandisi ya kumjuza mwanafunzi wa shule ya sekondari namna ya matumizi ya somo la kibiolojia kwa wanafunzi wote michepuo ya kisekondari.

Eneo la ndani akiwemo mwanamke aliyeketi amevaa barakoa, mezani kwake kukiwa na vitabu mbalimbali, ikiwa ni mwendelezo wa kutoa mafunzo na elimu ya sekondari.

Eneo la ndani kukiwa na makabati yenye mfumo wa vyuma, ndani yake kukisheheni vitabu mbalimbali, wakiwemo wanawake wawili waliovaa sare maalumu, ikiwa ni muendelezo wa mafunzo na elimu wa shule za sekondari.

Eneo la nje kukiwa na nyasi, majengo, kamba iliyoshikiliwa na chuma; kukiwa na nguo mbalimbali zenye rangi moja ya bluu zimeanikwa, ikiwa ni muendelezo wa usalama na mavazi safi kwa shule za sekondari.

Eneo la ndani kukiwa na vitanda, kiti, meza eneo likiwa safi na salama, ikiwa ni mwendelezo wa maradhi bora kwa ajili ya kutoa mafunzo na elimu kwa shule ya sekondari.

Eneo la ndani kukiwa na vitanda vilivyopambwa kwa rangi ya pinki. Vitanda hivyo vyenye mandhari aina ya chuma ikiwa ndani katika malazi bora ya elimu ya sekondari.

Eneo la ndani kukiwa na viti, meza, ubao mweupe, dirisha, meza zikiwa na vifaa mbalimbali vya umeme. Ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo na elimu bora kwa shule za sekondari.

Eneo la ndani kukiwa na mabinti waliovaa sare maalumu. Wakiwa wameketi na meza, wakiwa makini kwenye kuandika. Ikiwa ni mwendelezo wa elimu na mafunzo wa shule za sekondari.

Eneo la ndani kukiwa na kabati iliyosheheni vitabu mbalimbali, pembeni akiwemo mama akipanga vitabu hivyo kwa ustadi, ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo na elimu ya shule ya sekondari.

Eneo la nje kukiwa na barabara iliyopangwa kiustadi, maua mbalimbali, jengo lililopambwa vizuri, ikiwa ni muendelezo wa mazingira bora na rafiki kwa wanafunzi wa shule ya sekondari.

Eneo la ndani likiwa na wanawake walioketi na kusimama, akitoa muongozo wa mafunzo ikiwa mwendelezo wa namna ya mafunzo ya vyuo vikuu.

Eneo la ndani, likiwa na wanawake wamekaa, mmoja akisimama akitoa maelekezo katika kuboresha elimu, haswa maeneo ya vyuoni.

Eneo la ndani likiwa na wanaume kwa wanawake wakikaa kwenye viti akiwepo mmoja amesimama akitoa mafunzo mbalimbali ukiwa ni muendelezo wa mafunzo wa vyuo vikuu.

Eneo la ndani kukiwa na wanawake na wanaume walioketi akiwemo mwalimu (mkufunzi) anayetoa maelekezo, ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo na elimu ya vyuo vikuu.

Wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi na meza, pamoja na makaratasi na peni akiwemo mmoja aliyesimama, ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo na elimu katika vyuo vikuu.

Eneo la ndani kukiwa na wanawake na wanaume waliyo keti huku wakisikiliza kwa makini ikiwa ni muendelezo wa mafunzo na elimu kwa vyuo vikuu.

Eneo la ndani wakiwemo wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi na meza, katika kusikiliza kwa umakini ikiwa ni muendelezo wa mafunzo na elimu ya vyuo vikuu.

Wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi kwenye viti pamoja na meza, kukiwa na taa zenye mwangaza, madirisha, akiwemo mmoja aliyesimama, ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo na elimu ya vyuo vikuu.

Eneo la ndani wakiwemo wanawake kwa wanaume wa mataifa mbalimbali, akiwemo mkufunzi aliyesimama pembeni ya ubao mweupe, ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo na elimu ya vyuo vikuu.

Eneo la ndani wakiwemo wanawake kwa wanaume walioketi na kusimama kukiwa na vifaa mbalimbali vya umeme, ikiwa ni muendelezo wa elimu ya vyuo vikuu.

Eneo la ndani kukiwa na wanawake na wanaume walioketi na kuvaa barakoa, akiwemo mmoja mkufunzi aliyesimama akitoa maelekezo ikiwa ni mwendelezo wa elimu na mafunzo ya vyuo vikuu.

Eneo la nje kukiwa na wanawake na wanaume wakiketi kimbwetani. Eneo hili likizungukwa na miti, mimea, wakiwa na tabasamu, ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo na elimu kwa vyuo vikuu.

Eneo la ndani kukiwa na wanawake na wanaume walioketi na mmoja aliyesimama na kutoa maelekezo, huku pembeni kukiwa na ubao mweupe wenye kutoa maelekezo, ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo ya elimu ya vyuo vikuu.

Wanawake kwa wanaume na mataifa mbalimbali, wakiwa wameketi na pamoja na kompyuta, madaftari, peni. Akiwemo mkufunzi mwalimu akitoa maelekezo na mafunzo. Ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo na elimu ya vyuo vikuu.

Eneo la nje kukiwa na wanafunzi walio valia vazi rasmi, huku wakirusha kofia zao wakizungukwa na miti na nyasi;, ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo na elimu ya vyuo vikuu

Eneo la ndani kukiwa na makabati yaliyojaa vitabu, meza, viti vikiwa vimeketi na wanawake na wanaume, ubao mweupe wenye maandishi ikiwa ni muendelezo wa mafunzo na elimu ya vyuo vikuu.

Eneo la ndani kukiwa na wanawake na wanaume walioketi pamoja na kompyuta na makopo ya aina mbalimbali, madaktari na peni ikiwa ni mwendelezo wa elimu na mafunzo ya vyuo vikuu.

Eneo la ndani, wakiwemo wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi, pamoja na meza zikiwa na vitabu na vyombo mbalimbali vya umeme, akiwemo mkufunzi mwalimu akitoa maelekezo. Ikiwa ni muendelezo wa mafunzo na elimu ya vyuo vikuu.

Wanawake walioketi na tabasamu wakivalia aina moja ya nguo yenye rangi ya orenji, kwenye meza kukiwa na vifaa mbalimbali. Kimojawapo akiwa ameshikilia mwalimu au mkufunzi, ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo na elimu ya vyuo vikuu.

Wanawake kwa wanaume wakiwa wamekaa, akiwemo mkufunzi aliyesimama pembeni ya ubao mweupe wenye mwangaza, kukiwemo na mafunzo mbalimbali, ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo ya vyuo vikuu.

Eneo la ndani likiwa na wanaume na wanawake walioketi mezani kwao kukiwa na vifaa mbalimbali vya umeme, madaftari ,peni ikiwa ni muendelezo wa elimu na mafunzo ya vyuo vikuu.

Eneo la ndani, wakiwemo wanaume wawili walioketi wakiwa na vifaa vya umeme aina ya kompyuta, ikiwa ni muendelezo wa mafunzo na elimu kwa vyuo vikuu.

Eneo la ndani, kukiwa na wanawake na wanaume walioketi kwenye viti na meza pamoja, wakiwa na madaftari na vitabu, huku wakisoma kwa umakini. Ikiwa ni muendelezo wa mafunzo na elimu ya vyuo vikuu.

Eneo la ndani wakiwemo wanawake kwa wanaume walioketi aliwemo mkufunzi mwalimu, pembeni mwa ubao mweupe katika harakati za kutoa mafunzo na elimu, ikiwa ni muendelezo wa elimu ya vyuo vikuu.

Wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi na mashine mbalimbali ikiwemo ubao mweupe wenye maandishi ya kumjuza watumiaji hao, na pia mwalimu mkufunzi akitoa maelekezo ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo na elimu ya vyuo vikuu.

Wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi, kukiwa na meza iliyokuwa na kompyuta. Akisimama mkufunzi mwalimu, pembeni akiwa na runinga mbili nyeusi ikiwa ni muendelezo wa mafunzo na elimu ya vyuo vikuu.

Eneo la ndani kukiwa na viti meza wanawake kwa wanaume akiwemo moja aliyesimama kwa kutoa mafunzo pembeni ubao mweupe ukiwa na maandishi, ikiwa ni mwendelezo wa elimu na mafunzo ya vyuo vikuu.

Eneo la ndani wakiwemo wanawake kwa wanaume wameketi kusikiliza kwa makini mkufunzi aliye simama pembeni, kukiwa na viti na meza na madirisha ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo ya elimu ya juu.

Eneo la ndani wakiwemo wanawake kwa wanaume waliyoketi kwenye viti pamoja na meza akiwemo mkufunzi mwalimu, akitoa maelekezo na mafunzo ikiwa ni muendelezo wa mafunzo na elimu ya vyuo vikuu.

Eneo la ndani kukiwa na wanawake na wanaume walioketi wakitazama kifaa cha umeme aina ya kompyuta, ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo na elimu kwa vyuo vikuu.

Wanawake kwa wanaume wakiwa na mavazi maalumu, ikiwemo kompyuta na wakizungukwa na mashine mbalimbali, ikiwa ni mwendelezo wa elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi.

Eneo la ndani, kukiwa na mwanamke na mwanaume pembeni viti na meza, ikiwemo mashine ya kitaalamu, wakiwa wamevaa barakoa nyeusi na ya blue, ikiwa ni mwendelezo wa elimu ya ufundi stadi na ufundi wa kitaalamu.

Elimu ya ufundi katika eneo hili limezungukwa na magari na vifaa maalumu kwa ajili ya matengenezo ambapo kuna wanaume wanne wapo kwa ajili ya taaluma ya vitendo vya kiufundi.

Eneo la ndani kukiwa na wanaume walioketi, pembeni yao kukiwa na vifaa mbalimbali; ikiwa ni muendelezo wa elimu ya ufundi stadi, inayomuwezesha mhitimu kupata ujuzi wa kuanzisha biashara yake.

Eneo la ndani kukiwa na wanaume waliovaa vazi maalumu pembeni yao kukiwa na vifaa mbalimbali, ikiwa ni mwendelezo wa elimu ya ufundi ya kumwezesha mhitimu kupata ujuzi unaomwezesha kuanzisha biashara yake bila kuhitaji kazi maalumu.

Eneo la ndani kukiwa na wanaume waliovaa vazi rasmi na vifaa mbalimbali wakiwa katika umakini wa kuvitengeneza, ikiwa ni mwendelezo wa elimu ya ufundishaji, inayomwezesha mhitimu kujiajiri bila kutegemea ajira rasmi.

Akiwemo mwanamke aliyeonyesha kifaa maalumu chenye kulenga na kufundisha watu maalumu, ikiwa ni mwendelezo wa elimu ya ufundi stadi inayomwezesha muhitimu kujiajiri kuanzisha biashara bila kutegemea ajira rasmi.

Eneo la ndani akiwemo mwanamume mwenye tabasamu na mavazi rasmi, pembeni kukiwa na vifaa mbalimbali na mashine ikiwa ni mwendelezo wa elimu ya ufundi stadi, inayomwezesha mwitimu kuanzisha biashara bila kutengemea ajira rasmi.

Wanaume wawili, wakiwa wamevalia mavazi maalumu, pembeni kukiwa na vifaa mbalimbali, wakiwa katika umakini zaidi. Ikiwa ni muendelezo wa elimu ya ufundi inayomlenga kumfundisha mtu ujuzi wa vitendo na maarifa maalumu.

Eneo la ndani wakiwemo wanaume kwa wanawake walioketi na kuvalia mavazi rasmi, pamoja na vifaa mbalimbali wakiwa katika matengenezo kwa umakini zaidi ikiwa ni mwendelezo wa elimu ya ufundi stadi inayomwezesha mwitimu kujiajiri bila kutegemea ajira rasmi.

Wanawake kwa wanaume; waliovaa mavazi rasmi na miwani, kukiwa na vifaa maalumu; ikiwa ni muendelezo wa elimu ya ufundi stadi, inayomuezesha mtu kujiajiri mwenyewe.

Eneo la ndani akiwemo mwanamume aliyevaa mavazi rasmi akishikilia kifaa maalumu, pembeni kukiwa na vifaa mbalimbali ikiwa ni mwendelezo wa elimu ya ufundi stadi inayomwezesha mwitimu kujiajiri bila kutegemea ajira rasmi.

Eneo la ndani wakiwemo wanawake kwa wanaume waliovaa mavazi rasmi kikiwemo kifaa maalumu, wanachokiangaza kwa umakini ikiwa ni mwendelezo wa elimu ya ufundi kama aina ya kujiajiri bila kutegemea ajira rasmi.

Eneo la ndani kukiwa na wanaume watatu wakivalia mavazi rasmi, pembeni yao kuna kompyuta na vifaa vingine mbalimbali, ikiwa ni mwendelezo wa elimu ya ufundi stadi; inayomwezesha mhitimu kujiajiri bila kutegemea ajira rasmi.

Wanaume kwa wanawake waliyoketi, pembeni kukiwa na vifaa mbalimbali ikiwa ni muendelezo wa elimu ya ufundi stadi inayomuwezesha muhitimu kujiajiri bila kutegemea kazi rasmi.

Eneo la ndani kukiwa na mwanamke na mwanaume waliovaa mavazi rasmi, kukiwa na vifaa maalumu wanavyo tengeneza ikiwa ni muendelezo wa elimu ya ufundi stadi inayomuwezesha muhitimu kujiajiri bila kutegemea ajira rasmi.

Eneo la ndani kukiwa na wanaume waliovaa barakoa, huku wakishikilia mbao aina mbalimbali. Pembeni kukiwa na ubao mweusi, meza ikiwa ni muendelezo wa elimu ya ufundi stadi, inayomwezesha mhitimu kujiajiri bila kutegemea ajira rasmi.

Wanaume walioketi pamoja na kompyuta zilizokuwa mezani akiwemo mwanamume mmoja aliyesimama amevalia barakoa, pembeni yake kukiwa na vifaa mbalimbali ikiwa ni mwendelezo wa elimu ya ufundishaji katika kujiajiri na kuanzisha biashara bila kutegemea kazi maalum.

Eneo la ndani kukiwa na wanawake na wanaume waliovalia mavazi rasmi wakiwa wameketi, mmoja akiwa amesimama pembeni kukiwa na vyombo mbalimbali vya umeme, ikiwa ni mwendelezo wa elimu ya ufundishaji unayomwezesha mwitimu kujiajiri mwenyewe.

Eneo la ndani wakiwemo wanaume wanne walio vaa vazi rasmi na barakoa, mmoja akishkilia kifaa maalumu ikiwa ni muendelezo wa elimu ya ufundi stadi inayomwezesha muhitimu kujiajiri bila kutegemea ajira rasmi.

Eneo la ndani kukiwa na mwanamke na mwanaume wakiwa na kifaa maalumu, pembeni kukiwa na vifaa mbalimbali wakiwa katika umakini zaidi mwanamke aliyevalia barakoa ikiwa ni mwendelezo wa elimu ya ufundi stadi, inayomwezesha mwitimu kujiajiri bila kutegemea ajira rasmi.

Eneo la ndani kukiwa na wanawake na wanaume waliovalia mavazi rasmi, pamoja na kompyuta na vifaa vingine pembeni, ikiwa ni muendelezo wa elimu ya ufundi stadi inayomwezesha muhitimu kujiajiri bila kutegemea ajira rasmi.

Eneo la ndani wakiwemo wanaume wanne huku wakivaa mavazi rasmi, wakiangalia kwa umakini zaidi kifaa maalumu, huku ikiwa ni mwendelezo wa elimu ya ufundi, stadi inayomuwezesha muhitimu kujiajiri bila kutegemea ajira rasmi.

Kwenye jengo la ndani, kukiwa na wanawake na wanaume waliovaa vazi maalumu, akiwemo mwanamke wa taifa jingine, kukiwa na vifaa mbalimbali. Ikiwa ni muendelezo wa elimu ya ufundi stadi inayolenga kufundisha mtu ujuzi wa vitendo na maarifa.